Hapa ni ufukweni mwa bahari. Mchanga unaonekana. Mbele yake tunaona miavuli ya kusitiri watu iliyotengenezwa kwa kutumia makuti kisha kuna minazi na nyuma yake inaashiria hoteli ya kifahari ambayo pia ina paa la makuti.

Tunaona ndege au eropleni ambayo ni ya rangi nyeupe na yenye maandishi ya rangi ya samawati, nyuma yake kuna mti ambao unaonyesha wazi kuwa ndege hii haimo kwenye uwanja wa ndege.

Hili ni hekalu haswa upande wa ndani ambapo mbele tunaona kuna mchongo au sanamu, pamoja na mapambo mengine tofauti. Hekalu ni sehemu takatifu ambayo hutumiwa na jamii ya wahindi katika kuabudu.

Watu wawili wanaonekana, mmoja akisali na mwingine akiingia ndani ya hekalu. Hekalu hili ni nyumba takatifu ambayo hutumiwa na wahindi wakisali. Katika upande wa nje wa hekalu hili kuna michoro ya ng'ombe na sanamu za watu wawili.

Huyu ni mwanaume aliyekaa na ambaye ameshikilia misbaha inayotumika katika ombi la dhikri, ombi hili hutumika ama huombwa kumshukuru Mungu au Allah kwa yale aliyotenda.

Chombo cha usafiri kinachofanana na boti, kinaonekana kikielea majini japo karibu na ufuo wa bahari ndani kunao watu ambao wamekiabiri tayari na kuna wengine ambao bado wanakiabiri

Huu ni mwamba unaonekana kuwa na makorongo au mashimo, chini yake tunaona kuna mimea michache ambayo imechipuka ingawa bado haijakuwa mikubwa.

Vyombo vinne vya usafiri wa majini vinaonekana huku pia watu kadhaa wakionekana wakijiburudisha kwa kuogelea katika bahari. Mawimbi pia madogo yanaonekana karibu na ufukwe wa bahari.

Hiki ni chombo cha usafiri ambacho huitwa Tuktuk. Chombo hiki hutumiwa katika usafiri wa karibu. Chombo hiki kinaweza kikabeba watu takriban watatu au pia kinaweza kikatumiwa kubeba mzigo mepesi.

Huu ni ushanga wa tasbihi, ushanga huu hutumiwa na jamii ya waislamu katika maombi ya dhikri, maombi haya ni maombi ya kumshukuru Allah kwa yote ambaye amewatendea.

Mandhari haya ni ya ufuoni mwa bahari kwa kuwa kuna mchanga. Mbele yake pia tunaona kuna neti ambayo hutumika katika mchezo wa voliboli. Kuna miti upande wa kando kama vile miti ya minazi na miti nyingine.

Jengo linaloashiria kutelekezwa linaonekana limevunjika vigaevigae na kuwa katika hali mbaya sana, nyuma yake tunaona kuna chumba kidogo ambacho kinaashiria choo, mita chache kutoka hapo kuna majengo ambayo yamezibwa kwa miti, ambayo tukiangalia inakuwa kama miti ya minazi. Majengo haya yenye rangi nyeupe yameezekwa kwenye paa la makuti, maandhari hayo yanaashiria maandhari ya ufukweni mwa bahari.

Watu wanne wanaonekana wakiwa wamevaa nguo za kitamaduni huku wakiwa kwenye tamasha la mziki, nguo ambazo wamezivaa zinaashiria utamaduni wa pwani kwani ni leso ambazo wamezifunga kwenye kiuno na pia kwenye kifua.

Mandhari mazuri ya maporomoko ya maji yanaonekana kwenye mwamba mkubwa. Kando yake pia tunaona nyasi zilizokoleza rangi ya manjano. Upande wa juu pia tunaona miti michache ambayo inaonyesha miale ya jua kumaanisha kwamba ni mchana.

Viombo takriban vitatu vya usafiri wa majini vinaonekana vikielea karibu na ufuo wa bahari. Kwenye ufuo wa bahari, wanaonekana watu ambao wanadhaniwa kuwa watalii. Upande wa mbele kabisa, kunaonekana nchi kavu ambayo imepambwa kwa miti.

Magari kadhaa madogo yanaonekana yakiwa yameegeshwa nje ya nyumba ya kifahari, upande wa nyuma wa nyumba hiyo kunaonekana miti ambayo ni minazi pamoja na miti nyingine tofauti.

Njia nyembamba iliyotengenezwa na vigae vya mawe inaonekana kando yake kuna nyasi zilizokatwa vizuri na ia kuna ua wa makuti uliozingira nyumba na ia kuna ukuta ama pila nyeupe.

Mchanga huu unaleta mandhari ufukoni mwa bahari, ziwa ama mto. Kuna uwezekano mistari inajitokeza pale imetengezwa na wadudu wanaoishi mchangani.

Boti mbili zinaonekana zikielea kwa bahari iliyotulia. Upande wa kulia kuna chombo ambacho kinafanana na feri. Kisha kwenye nchi kavu, kuna kichaka au msitu mdogo uliyoziba majengo mengi haswa yenye rangi nyeupe.

Wanaume Waislamu wanaonekana wakiwa wamevaa kanzu nyeupe na mmoja akiwa amevaa kanzu nyeusi wawili wakiwa wamekaa na wote wanaonekana wakishiriki katika Mankuli kuashiria umoja na tamaduni za Kiislamu.

Mtu mmoja aliyevaa tishati ya rangi nyekundu na kaptura ya rangi nyeupe pamoja na miwani, anaonekena kwenye jahazi linaloelea baharini. Nyuma yake tunaona minazi kwa umbali kuonyesha kwamba ni maudhui ya baharini.